Huyu ni msichana anayesoma kutumia kompyuta yake ndogo ya kupakata iliyo mezani. Ameketi chini na anaonekana kuandika kwa makini kile ambacho anakiskiza. Nyuma yake, kuna vyombo na vitabu vilivyopangwa kwenye rafu.

Hawa ni wanaume wawili walioketi, huku wakifanya shughuli zao kutumia kompyuta ndogo ya kupakata iliyo mezani. Isitoshe, juu ya meza kunacho kikombe, simu, vitabu vyao viwili na wameshikilia kalamu mikononi mwao.

Huyu ni msichana aliyeketi huku akifanya masomo yake kupitia kompyuta ndogo ya kupakata iliyo mezani. Isitoshe, ana kitabu chake na kalamu za kuandikia. Mfumo huu wa kusoma ni wa kisasa na unaweza fanywa nyumbani.

Hawa ni vijana wadogo wawili walioketi darasani. Vijana hawa wanaonekana kuwa na furaha sana kwa sababu wanatumia kompyuta ndogo ya kupakata katika shuguli zao za masomo.

Hili ni darasa ambalo halina wanafunzi, nilikubwa na lina madawati mengi mno ambayo yamepangwa vizuri na kwa laini. Lina mlango mmoja uliofunguliwa, madirisha mengi na ubao mmoja mweupe.

Hiki ni chumba cha kulala. Kina vitanda viwili vilivyotengenezwa kutumia chuma na kando yake, kuna meza na kiti. Isitoshe, kunalo dirisha lililowekwa pazia.

Hili ni darasa ambalo halina wanafunzi, ni kubwa nani lipana mno. Limepangwa madawati mengi kwa laini. Madirisha yake ni makubwa na ukutani kuna maandishi na picha tofauti, tofauti za vitu.

Hiki ni chumba cha kulala ambacho kina kitanda kimoja, kilichotengenezwa kutumia chuma na mbao. Kimetandikwa vizuri kwa malazi masafi. Chini yake, kuna mkeka na kando yake kuna dirisha lililowekwa pazia.

Hiki ni chumba cha kulala kilicho na kitanda kimoja ambacho ni kidogo sana. Kimetandikwa kutumia malazi masafi. Juu yake kuna neti na kando yake kuna kabati ya kuweka nguo.

Hiki ni chumba cha kulala. Kina kitanda kimoja ambacho kimetandikwa vizuri, kutumia malazi meupe na nyekundu. Kando yake, kunalo meza na kiti na dirisha ambalo limewekwa pazia.

Hiki ni chumba cha kulala. Kina godoro ambayo imetandikwa vizuri kwa malazi masafi na dirisha ambalo limewekwa pazia. Chumba chenyewe ni kikubwa na kisafi mno.

Hiki ni chumba cha kulala. Kina kitanda kimoja ambacho kimetengenezwa kutumia mbao, na kimetandikwa malazi masafi. Chumba chenyewe ni kidogo, lakini ni kisafi mno.

Hili ni darasa ambalo halina wanafunzi. Ni kubwa na madawati yake yamepangwa vizuri na kwa laini kisha yamewekelewa vitabu juu yake. Isitoshe, kunayo madirisha mawili ambayo yamefunguliwa.

Hiki ni chumba cha kulala, kina vitanda viwili vilivyotengenezwa kutumia mbao, isitoshe vimetandikwa kutumia malazi masafi, ni kikubwa na ukuta wake ni mweupe pe pe pe.

Hiki ni chumba cha kulalia kilicho na vitanda sita ambavyo vimetengenezwa kutumia mbao. Chumba hiki ni kisafi na kikubwa mno. Isitoshe, ukutani mwake kunalo dirisha kubwa lililofunguliwa pazia.

Hii ni maktaba iliyo na vitabu vingi mno ambavyo vimepangwa vizuri na kwa utaratibu kwenye rafu. Msichana huyu anaonekana kuangalia kitabu cha kusoma huku akiwa amevaa barakoa kwa uso.

Hawa ni wanafunzi walioketi darasani huku wakingoja kuanza mtihani wao wa mwisho. Aliyesimama nyuma yao ni rais wetu wa taifa la Kenya huku akiwa na walimu wengine wawili. Wote wanaonekana kuwa wenye furaha mno.

Hiki ni chumba cha kulala kilicho na vitanda vinne ambavyo vimetengenezwa kutumia mbao. Isitoshe vimetandikwa na malazi masafi. Chumba hiki ni kikubwa, kisafi, kina meza na ukuta wake ni mweupe pepepe.

Hili ni basi la shule ya St Mary's lililoegeshwa barabarani. Ni la rangi ya manjano na vyoo vyake ni vyeusi. Ni refu na lina viti vingi hivyo basi linaweza kubeba wanafunzi wengi sana.

Hiki ni chumba cha kulala kina kitanda kilicho tengenezwa kutumia mbao na kimeandikwa kwa malazi masafi. Kando yake kuna meza nyeupe na kiti, isitoshe ukuta wake ni mweupe pepe.

Hili ni darasa lililopangwa madawati ya wanafunzi. Ni likubwa, lipana na lisafi mno. Isitoshe, lina dirisha na ukuta uliopakwa rangi pepepe.

Hiki ni chumba cha kulala kilicho na meza, kiti na sehemu iliyotengwa kando na kutengenezwa rafu. Isitoshe, kunacho kitanda kilichotandikwa kwa mavazi masafi na mlango wake wa bafu umefunguliwa.

Hiki ni kitanda cha kulala kilicho kikubwa na kisafi. Kina kitanda cha ghorofa mbili na kando yake kuna meza na kiti. Isitoshe kunalo dirisha lililo wekwa pazia.

Hiki ni chumba cha kulalia, chumba hiki kina kitanda kilichotandikwa kwa malazi meupe. Kando yake kuna dirisha iliyowekwa pazia na ukutani kuna kitambaa cha uso kilichowekelewa kwenye chuma.

Hiki ni chumba cha kusomea kilicho na kitanda ambacho kimetandikwa vizuri sana na pia, kitanda hicho kimetengenezwa na mbao. Kando yake kuna meza ambayo ni nyeupe na inatengenezwa na mbao ya kusomea na kiti cha plastiki cha kukalia.

Huu ni uwanja wa kucheza mchezo wa tenisi. Uwanja huu ni mkubwa sana na umezingirwa na uzio wa chuma. Ndani ya uwanja huu kunao watoto wadogo walio na vifaa vya kuchezea mchezo huu. Wanaonekana kuwa wadogo sana na watahitaji usaidizi wa mwalimu.

Hili ni darasa lisilo na wanafuzi. Darasa hili ni kubwa sana na lina viti vya wanafuzi ambavyo ni vingi sana. Kunao ubao mweupe apo mbele na kando yake kunao mlango uliofungwa.

Hiki ni chumba cha kulalia, chumba hiki kina vitanda vitatu. Vitanda hivi vimetengenezwa kupitia mbao na vyuma. Chumba hiki kina ukuta mweupe na kando yake kuna dirisha ndogo lililo na pazia jeusi.

Hili ni darasa kubwa sana. Darasa hili lina viti vingi sana vya wanafunzi. Viti hivi vimetengenezwa kupitia mbao na vyuma. Darasa hili lina madirisha makubwa na mengi, yaliyofunguliwa.

Hii ni maktaba kubwa na ina vitabu vingi mno. Vitabu hivi vimepangwa vizuri kwenye rafu, na kijana huyu anaonekana akitafutatafuta kitabu ambacho kitampendeza ili akaweze kukisoma.

Hawa ni watu wanne waliosimama pamoja, huku wakiwa wameshikilia simu zao za mkononi na barakoa. Nyuma yao kunazo nyasi, na mti mrefu. Wanaonekana kuwa makini sana na wanachokifanya katika simu zao.

Hili ni darasa. Kila mtu amekaa kwa dawati lake isipokuwa kijana huyu ambaye ana mahitaji maalum. Ameketi kwenye kiti chake cha magurudumu huku akisikiliza mwalimu wake kwa makini.

Huyu ni mtoto mwenye mahitaji maalum amekaa kwenye kiti huku akichora kwenye kijikaratasi kilicho juu ya meza. Anaonekana ako makini sana na kila ambacho anakifanya.

Huyu ni mwalimu na wanafunzi wenye mahitaji maalum. Wako darasani na anaongelesha mmoja kutumia lugha ya ishara. Isitoshe, kando yao kuna madawati ambayo haina wanafunzi.

Huyu ni mtoto mwenye mahitaji maalum. Amekiketia kiti chake cha magurudumu huku akikishikilia kitabu anapokisoma. Kando yake, ni vitabu vingi vilivyopangwa kwenye roshani kwa utaratibu.

Hawa ni wanafunzi wawili wenye mahitaji maalum. Wameketi darasani huku mmoja akitumia ishara ya mikono kuzungumza na mwingine akiskiliza kwa makini. Kando yao kunayo meza ,na kiti cha mwalimu na ubao ulio andikwa.

Huyu ni msichana mwenye mahitaji maalum. Ameketi kwenye kiti chake cha magurudumu, huku akikishikilia kitabu kilicho miongoni mwa vitabu vingi vilivyopangwa kwenye rafu. Anaonekana mwenye furaha mno.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wake mwenye mahitaji maalumu. Wako darasani na wameketi chini, huku wakitumia kifaa spesheli kinachotumiwa na vipofu, ili kufanya mafunzo yao.

Huyu ni mwalimu na wanafunzi wake wenye mahitaji maalumu. Wameketi chini huku akiwafundisha kutumia ishara za mikono, nao wanaangali kwa makini na kufanya kile ambacho mwalimu wao anakifanya.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wake mwenye mahitaji yake maalum. Wameketi chini huku wakisoma kwa kupapasa kitabu kilichoko mezani. Kando yao kuna ubao mweupe.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wake mwenye mahitaji maalum. Wameketi chini na wanatumia lugha ya ishara kuzungumza huku wakisoma kutumia kompyuta yao ndogo ya kupakata iliyo mezani.

Huyu ni mzazi na mtoto wake mwenye mahitaji maalum. Wameketi kwenye viti huku wakisoma kupitia vidude vilivyo mezani vya rangi tofauti. Kando yao kuna vitu ambavyo vimewekwa kwenye rafu.

Huyu ni mwalimu na wanafunzi wake wenye mahitaji maalum darasani. Mwalimu huyu anatumia lugha ya ishara ili kuwasiliana na mwanafunzi mmoja, huku wengine wakitazama na wakimskiliza kwa makini.

Huyu ni mtoto mwenye mahitaji maalum. Ameketi kwa kiti huku akitazama kompyuta ndogo ya kupakata iliyo juu ya meza. Anaonekana mwenye furaha sana huku akiangalia kwa makini anachokitazama kwa kompyuta.

Huyu ni mtoto mwenye mahitaji maalum. Ameketi chini huku akivichezea vidude vilivyo juu ya meza ambavyo ni vya rangi tofauti. Ako makini sana na anachokifanya.

Hawa ni wasichana wawili walio maktabani. Mmoja ameketi kwenye kiti chake cha magurudumu huku huyu mwingine akiwa amesimama. Wote wanakaa kuwa wanaongeleshana huku wakiwa wamevishika vitabu vyao.

Hawa ni vijana wawili wenye mahitaji maalum na msichana mmoja anayetumia kompyuta dogo ya kupakata. Vijana hawa wanatumia vidole vyao ili kusoma vitabu walivyovishikilia.

Huyu ni mzazi na mwana wake mwenye mahitaji maalum. Wote wanaoneka wenye furaha, huku wakicheza mchezo .Kando yao kuna mmea na mlango ulio na pazia nyeupe pepepe.

Huyu ni mama na msichana wake mwenye mahitaji maalum. Wanaonekana wenye furaha huku wakibonyeza kompyuta yao ndogo ya kupakata iliyo mezani. Kando yao kuna vitabu vilivyopangwa kwenye rafu.

Huyu ni kijana mwenye mahitaji maalum. Ameketi kwa kiti huku akibonyeza kompyuta yake ndogo ya kupakata iliyo juu ya meza. Kando yake kuna kitabu kilichofunguliwa na nyuma yake kuna vitabu vingi vilivyopangwa kwenye rafu.

Huyu ni kijana mwenye mahitaji maalum. Anaonekana mwenye furaha huku akionyeshwa kitu kwa kitabu na mzazi wake aliyechuchumaa. Amekaa kwenye kiti chake cha magurudumu na kando yake kuna vidude vya kuchezea vilivyopangwa kwenye rafu.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wake mwenye mahitaji maalum. Wameketi kwa kiti huku wakiwa wameshikilia vidude mikononi mwao. Mezani kuna kitabu, kalamu na vidude hivyo vilivyotabakaa.

Hawa ni walimu wawili darasani wanaofundisha mtoto mwenye mahitaji maalum kupitia kuweka rangi kwenye michoro karatasini. Ukutani kunazo picha tofauti tofauti za kuelimisha watoto.

Huyu ni mwalimu anayefundisha mtoto mwenye mahitaji maalum. Mtoto huyu ni kipofu na anahitaji usaidizi wa kusoma. Mwalimu huyu anamfundisha kupitia vidole kumwonyesha kilichoandikwa kwa karatasi hiyo spesheli.

Aliyeketi ni msichana mwenye mahitaji maalumu. Msichana huyu hana uwezo wa kuona, ndio maana anatumia kidole chake kupapasapapasa karatasi za kitabu hiki, ili aweze kujua ni nini kilichoandikwa ndani ya kitabu hicho.

Huyu ni mtoto mwenye mahitaji maalum kijana huyu amekalia stoli uku akitumia mguu wake kudhibiti kopyuta yake kupitia kiteuzi. Kopyuta yake pamoja na zinginezo ziko juu ya meza iliona rangi nyeupe.

Huyu ni mtoto mwenye mahitaji maalum. Sikioni mwake amekivaa kidude speciali cha kumsaidia kusikia. Anaonekana kuwa darasani kwa sababu mbele yake kunao ubao mweusi na pia kuna mwalimu aliyeketi chini.

Huyu ni mtoto mwenye mahitaji maalum .Anaonekana mwenye furaha na pia amesimama kwenye bustani. Anasimama kupitia usaidizi wa kifaa maalum, kilichotengenezewa watoto wenye tatizo kama hilo.

Aliye keti ni msichana mwenye mahitaji maalum. Anaonekana kuwa na furaha sana huku akiwa ameshikilia kijikaratasi kilichoandikwa kwa alfabeti tofauti. Nyuma yake kuna mwalimu anayemsaidia kuzisoma ili aelewe.

Huyu ni mwanaume mwenye mahitaji maalum, mwanaume huyu anatumia kiti cha magurudumu ili kumsaidia na matembezi yake. Aliyekando yake ni msichana mrembo sana anayeonekana kumwongelesha huku wakitabasamu wote kwa furaha.

Huyu ni mwalimu wa elimu ya mahitaji anayeonekana kufundisha wanafunzi darasani kupitia lugha ya ishara. Kando yake kunaye mwanafunzi anayefuata maagizo anayopewa na mwalimu ubaoni.